Walemavu wanacheza mpira uwanjani. Wanaruka juu huku wakijisaidia na vifaa vyao vya kutembea. Kando yao kuna kochi anayewaangalia.

Wanariadha wawili ambao mmoja ni wa kike na mwingine ni wa kiume wanakimbia. Wa kike amefunikwa macho huku wa kiume amemshika mkono. Wanakimbia wakielekea sehemu moja.

Mwanariadha ambaye anaitwa Wesley Kimeli Sang, ni mwanariadha anayetoka Kenya na alizaliwa Machi tarehe moja, mwaka elfu moja mia tisa tisini na nne. Mwanariadha huyu ana ulemavu kwa mkono wake moja.

Mchezaji wa mpira wa miguu, ni mchezaji mlemavu aliye tu na mguu mmoja. Anachezea timu ya Kenya ya wanawake huku amevaa jezi lao.

Huu ni kwenye uwanja wa mchezo wa watoto. Uwanja huu una vifaa tofautitofauti ambapo watoto wanachezea. Pia nyuma ya uwanja huu kuna jumba lililojengwa na msalaba juu ambalo linakaa la kanisa.

Msichana mfupi anafanya zoezi, amevalia nguo nyekundu juu na long'i nyeusi pia na viatu nyekundu, akikalia kwenye kiti kwenye chumba cha kufanya zoezi.

Hili ni shule ambalo lina madarasa mengi. Mbele ya madarasa haya, kuna miti ambayo yamepandwa. Kwenye ukuta kuna maandishi na michoro mbalimbali.

Ukiona mahali pameandika fire assembly point , ni mahali ambapo watu huenda kukusanyika pamoja moto unapotokea. Mahali hapo kuna usalama.

Huku ni kwenye darasa na darasa hili lina ubao wenye rangi nyeupe. Kando ya ubao kuna kifutio. Pia, kuna pahali pa kuweka takataka. Pia, kuna ufagio unaotumiwa kufagia darasa.

Hili ni ofisi. Kwenye ofisi hili kuna kompyuta. Kwenye kompyuta hili kuna maandishi yaliyowekwa nyuma. Na maandishi hayo yanasema, u, unafaa kutumiwa tu, kwa njia ya masomo. Pia kuna kalamu, viti na vitu vinginevyo.

Wanariadha wawili wa Kenya wanasalimiana huku kuna mwingine pia kando yao wa nchi ingine anaocheka akiangalia mashabiki wao. Kwenye viti kuna mashabiki wengi sana wanaoshangilia.

Hawa ni wanariadha ambao walipata ushindi, na baada ya ushindi wakapewa pesa taslimu shillingi millioni moja. Wamefurahia sana wakisimama kupigwa picha na pesa waliyopewa.

Kitabu cha watoto cha kusoma, kinaonyesha vitu tofauti tofauti vya kusoma kama chakula, maji, nyumba, nguo, masomo na matibabu.

Hapa ni kwenye darasa la watoto. Kwenye darasa hili kuna maandishi ambayo yameandikwa kwenye ubao. Yakiwemo kuna tarehe, kuna siku na pia kuna mwezi. Kuna maandishi tena kama ya sauti ambayo yameandikwa kwenye ubao huu.

Watu wawili wanashindana kuendesha baiskeli. Wanang'ang'ana wote huku wamevalia nguo zinazofanana na zenye maandishi Kenya. Wanaendesha baiskeli kwa kichaka huku kando yao kuna mimea inayoonekana.

Wanariadha wanashindana kwenye mbio. Wanariadha hawa wamevalia nguo ambazo zina majina ya pahali ambapo wanatokea. Mwanariadha mmoja yuko mbele na amebeba mikono juu.

Darasa lina ubao la rangi nyeupe. Pia kuna viti na pahali pa kuweka vitabu. Viti hivi vimepangwa sawa sawa, huku pia kuna pahali pa kueka vitabu kwa ukuta.

Hili ni darasa. Darasa hili lina viti ya kusomea ambavyo vimepangwa kwenye line . Pia karibu na ukuta, kuna kompyuta mingi ambazo zimepangwa kwenye line . Tena kuna ubao ambao umeegeshwa.

Hiki ni kitabu cha watoto cha kusoma, kitabu hiki kina mafunzo mazuri yanayosaidia watoto kupita mtihani, wanaweza kitumia shuleni wakifunzwa na mwalimu ama hata nyumbani wakijisomea wenyewe.

Viwete walio na vigogo vya kutembea, wanacheza mpira wa mguu. Viwete hawa wana mguu mmoja mmoja na tena wamevalia nguo ambazo hazifanani. Wanacheza kwenye mchanga na hakuna mashabiki.

Wanariadha wanne, wawili wakiwa wasichana, na wawili wanaume. Mmoja wao amevalia nguo ambayo imeandikwa Kenya. Kando yao pia, kuna mashabiki na watu wengine.

Hapa ni kwenye darasa na kwenye darasa hili kuna maandishi mengi kwenye ukuta. Kuna ubao ambao una tarehe na maandishi mengine na pia kuna sauti ambazo zimechorwa kwenye ukuta.

Huu ni mchezo wa mpira wa viwete. Hawa ni watu ambao hawana mguu mmoja, ama wameumia mguu. Wamevalia nguo zinazofanana na tena zimeandikwa Kenya mbele yao.

Kompyuta ni kifaa muhimu sana katika jamii ya kisasa, inatumiwa shuleni, nyumbani hata ofisini, hii ni baadhi ya teknolojia ya kisasa ambayo inasaidia kwa vitu mbalimbali, hata kama iko na ubaya wake pia, haswa kwa watoto wadogo.

Wachezaji wawili viwete, wako uwanjani na kocha wao, wakijiandaa kucheza mpira. Kando na uwanja, kuna viti vingi vilivyopangwa kwenye line , vya mashabiki kukalia.

Hili ni darasa ambalo liko na teknolojia ya kisasa ambazo ni kompyuta. Kompyuta haya yanaweza kuwa yanatumiwa kwa njia ya masomo. Yanatumiwa kusaidia wanafunzi kupatana na wanafunzi wengine kutoka nchi zingine na kujifunza mambo mapya ambayo hawakuwa wanayajua.

Huyu ni mchezaji anayeitwa Samson Ojuka. Anatoka Kenya na alizaliwa Aprili tarehe kumi na tatu mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na sita. Pia anacheza mchezo wa kuruka.

Huu ni ukuta wa shule ambao una mchoro wa hadithi za kibibilia. Kwenye ukutwa pameandikwa Noah's ark na pana mchoro wa samaki na wanama pori.

Hii ni kompyuta. Kompyuta hutumiwa kufanya vitu tofauti tofauti. Kando na kompyuta, kuna kibodi na pia kuna kipanya. Kipanya hiki na kibodi hutumiwa kwa kompyuta. Hizi vitu zote zimewekwa juu ya meza nyeupe.

Hiki ni kitabu cha watoto cha kusoma. Ni kitabu cha kingereza na kina mapicha yanayosaidia watoto kusoma. Ndani ya kitabu hiki, kuna familia ambayo imeketi inakula kwenye meza pamoja.

Mwanariadha wa kuogelea amesimama mbele ya maji huku anatabasamu. Amevalia kofia na nguo ambayo imeandikwa Kenya mbele yake.

Kitabu cha darasa la pili, ni kitabu cha kiswahili, na nyuma yake kuna mchoro, mchoro ni ya watu wawili ambao wanaendesha farasi.

Jengo hili ni kubwa sana na lina madirisha mengi sana. Kando na jengo hili, kuna maua ambayo yamepandwa na yanakaa vizuri kando yake. Pia kuna maandishi ambayo yameandikwa na kalamu nyekundu, kuwa wageni waende kwa afisi kwanza.

Mtihani wa mtoto mdogo, ni mtihani wa somo la hesabu ,na katika somo hili amepata maswali yote na amepita vizuri.